Ni vitabu ambavyo vimepangwa kwenye shelf . Kitabu cha juu ambacho kimeandikwa Ayubu Mashakani na mwandishi John Habwe inaonekana kuwa na picha ambaye mtoto amekimbisha mbwa na mama yake amesimama pale amekimbishwa na nyuki.

Wachezaji walemavu wanaonekana kung'ang'ania mpira wa kandanda. Wachezaji hawa wanaonekana kuwa na furaha wakicheza mpira huu. Wanatumia chuma kung'ang'ania mpira huu. Moja amevalia nguo ya kimanjano, nyuma yao kuna koti ambayo amewatazama amevalia shati la samawati.

Mwanamke wa Kenya anaonekana kushika bango la samawati linaloandikwa Paris 2024 qualified , anaonekana kuwa mwanariadha. Nyuma yake kuna kamba, pia kuna mti ambao nyuma yake kuna bahari kubwa ama ziwa.

Bilibodi ambayo inayo onyesha vitu ambavyo shule zinafuatilia. Inasema wao ni familia, waheshimu walimu na watafute ndoto zao kwa kusoma vitu ambazo zipo shuleni.